Madaktari wawili wakike na wakiume ambao wanatoa huduma mbalimbali zinazo husiana na kinywa, wakiendelea kumuhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani ili kuhahakisha jino lililoathirika haliharibu mengine.

Eneo la mapokezi katika chumba ambacho ni cha matibabu ya magonjwa yote ya kinywa, ambapo mgonjwa hufika kujisajili na kupewa sehemu ya kupumzika kabla ya kuonana na daktari.

Ndani ya chumba ambacho yanapatikana matibabu ya kinywa, tayari mgonjwa amefika na kulazwa kitandani, huku madaktari wawili mmoja akimulika na mwingine ameingiza vifaa viwili ndani ya mdomo wake, ili kuling'oa jino ambalo tayari limeathirika.

Mtaro uliojaa majitaka, ambayo ni mafuriko yaliyotokana na mvua nyingi zilizonyesha, huku kukiwa na hatari kwa watu ambao wanaishi kando, kutokana na vile kunavyoendelea kuporomoka na kumeguka.

Takataka nyingi ambazo ni majani makavu yaliyopukutika kutoka kwenye miti iliyo kando ya shamba zinachomwa na moshi wake ukisambaa kwenda kwa jamii, na kuhatarisha afya zao hasa kupata ugonjwa wa kifua kikuu.

Wanafunzi wa shule ya sekondari ambao wameelimishwa vya kutosha juu ya namna bora ya kuhifadhi na kutunza mazingira, wakiendelea kupanda miti ambayo huleta hewa safi kwa jamii.

Njee ya lango la kuu la kuingilia hospitalini kitanda cha kubebea wagonjwa kimewekwa ili anapo fikishwa mgonjwa ambaye ana dharura aweze kuekwa na kubebwa kwa haraka kuingizwa hodini.

Sahani kubwa ya chuma ambayo imejaa vifaa mbalimbali vinavyotumika hospitalini kama vile mkasi, wembe, sindano ambavyo miaka ya nyuma vilikuwa vinachemshwa na kurudiwa kutumiwa tena na madaktari.

Eneo la kufikia ndani ya hospitali ambapo watu wengi wanaume kwa wanawake wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa malighafi za mbao, wakati wa kusubiria kusimama mmoja mmoja na kwenda kumwona daktari.

Eneo la nje ya hospitali, ambapo kimejengwa kibanda kidogo kinachotumika kuhifadhia vifaa mbalimbali ambavyo hutumika wakati wa dharura hasa.

Eneo la mapokezi katika hospitali, ambapo wanaume kwa wanawake tayari wamefika na kuketi, wakisubiria kila mmoja zamu yake kuinuka na kwenda kuonana na daktari aliye zamu.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa ndani ya chumba, chenye vifaa na mashine mbalimbali wakati wakizikagua kabla ya kuzipeleka ili kwenda kuzitumia kwa wagonjwa mbalimbali ambao wamefikishwa tayari.

Madaktari wawili wakiwa ndani ofisi yao, baada ya kazi za kutwa nzima, na sasa wanaandika ripoti ya yale yote waliyokutana nayo changamoto na mafanikio pia ya siku nzima.

Daktari ambaye ni mbobezi wa masuala ya akili, akiwa ofisini kwake anaendelea kufanya tafiti tofautitofauti, ili kujihakikishia anafanya kazi kwa ufanisi pale ambapo atakutana na wagonjwa ambao hawako kwenye hali ya kawaida.

Madaktari wawili mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya ofisi yao wakijiandaa huku wamevalia barakoa zenye rangi ya bluu kabla ya kwenda kuwaona wagonjwa ambao wapo kwenye wodi tofauti tofauti.

Kundi la madaktari wakiwa wamevaa mavazi yao ya kazi, wakiwa wanasafisha vifaa tofauti tofauti baada ya kumaliza kazi kubwa ya upasuaji na kuokoa maisha ya mtu.

Mwanamke ambaye ni mtaalamu wa afya ya akili, ameketi akitabasamu wakati akimsikiliza mgonjwa anavyojielezea, ili hatimaye aweze kuligundua tatizo lake, na kumsaidia.

Ndani ya wodi maalumu kwa ajili ya watoto, mhudumu wa afya akiwa amekibeba kichanga, wakati akimkabidhi mama yake aliyetoka kujifungua muda si mrefu baada ya kumpima na kuona hana tatizo lolote.

Mama ambaye ametoka kujifungua mtoto wake wa kwanza, ameketi pamoja na mtaalamu wa afya akimuuliza maswali mbalimbali yatakayomsaidia kujua namna bora ya kumlea mwanaye na kuwa na afya bora.

Ndani ya chumba ambacho kinahusika na matibabu ya kina ya watoto wadogo, mama ambaye ndiyo ametoka kujifungua amesimama akimtazama mwanaye aliyewekwa kwenye kifaa maalumu, ilikumsaidia kupumua vizuri baada ya kuzaliwa akiwa na changamoto.

Hospitalini ndani ya chumba maalum kwa ajili ya matibabu ya watoto, madaktari wawili waliovalia barakoa kwa umakini na utulivu wa hali ya juu, wanamkagua mtoto aliyelazwa kitandani ili kugundua ni wapi ana shida na kumsaidia.

Wataalamu wa afya wameweka hema yao katikati ya wana jamii, ili kuendelea kuwapatia chanjo mbalimbali zinazowasaidia kuwakinga na kuwaponya magonjwa mengi hasa yanayoambukiza.

Dawa ya asili yenye rangi ya kijani ambayo inaashiria imetengenezwa kwa kutumia miti shamba yenye majani mazuri, ambayo inatibu magonjwa mbalimbali hasa yale yaliyoshindikana hospitalini.

Dawa ya asili ambayo imewekwa kwenye kimiminika, imetengenezwa kwa kutumia bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu maji na ndimu, na ipo tayari kwa wateja wote ambao wanaitaka kwa bei ya reja reja.

Zao la biashara aina ya papai yakiwa moja zima na lingine limekatwa nusu, ambapo mbegu zake hutumika kutengenezea dawa ya asili zikichanganywa na mitishamba ya aina nyingine.

Mmea ambao umepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho ni maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, umeota vizuri na kutoa matunda ambayo hutumika kwa kuchemshwa na kupatikana dawa ya asili inayotibu magonjwa mbalimbali.

Ua la kondeni ambalo lina mchanganyiko na majani ya kijani na yanatumika kutengeneza dawa ya asili, ambapo huchemshwa na kuchujwa na kuhifadhiwa kwenye vifungashio maalumu, ambavyo haviingizi hewa na kuifanya kuharibika mapema.

Dawa za asili za aina tofauti tofauti ambazo zipo kwenye mfumo wa matunda, zinauzwa kwa ajili ya wagonjwa wote ambao wanazihitaji ambapo wanakwenda kuchemsha na kuweza kunywa maji yake.

Dawa tofauti tofauti za asili zimewekwa kwenye vifungashio ambazo zimetengenezwa, kwa kutumia miti shamba iliyochanganywa na matunda, kama vile ndizi mbivu na nanasi.

Viungashio aina ya boksi vina rangi nzuri nyekundu na nyeupe na maandishi yaliyoandikwa kwa kijani, yakionyesha ndani inahifadhiwa dawa na virutubisho kwa ajili ya wanyama ambapo inawapatia afya bora na kuzaliana kwa wingi.

Mmea ambao una majani ya kijani na maua mazuri yenye rangi ya zambarau, umelala chini kwenye ardhi ambapo, mkulima huyachuma na kwenda kutengeneza dawa ya asili akichanganya na mizizi mingine.

Mwanamke ambaye amejikita kwenye shughuli za kutengeneza na kuuza dawa ya asili, akiukagua mmea kwa umakini alioupanda ili kuhakikisha umekomaa vya kutosha, kuchuma kuchanganya na majani mengine ya ili kuandaa bidhaa hiyo.

Dawa mbalimbali za asili zilizopo kwenye mfumo wa kimiminika, zimewekwa kwenye vifungashio ambavyo sio rasmi ili kuuzwa kwa wateja wote ambao wananunua rejareja.

Mmea unaoota kondeni ambao kitaalamu unaitwa alovera kwa kawaida hutumika kuponya magonjwa mbalimbali ikichanganywa na miti shamba mingine ya asili na kutumika kwa watu wa rika zote.